Chati kubwa nyeupe imeandikwa maandishi alfabeti kwa mpangilio fulani. Chini yake kuna chati nyingine nyekundu. Chati hizi mbili zinatumika na wanafunzi ili zikaweze kuwasaidia kujua kuandika na kusoma.

Jengo lina ghorofa tatu, kila moja ikiwa na balkoni na milango ya rangi nyekundu. Ukuta umetengezwa kwa mawe na mbele kuna vichaka pamoja na njia ambayo inayopitika katika mandhari tulivu ya nje.

Mistari ya maandishi ya kiswahili yanaonekana juu ya ukuta wenye muundo wa kupendeza. Chini yake kuna vyombo vilivyojaa karatasi au mabango yaliyofungiwa kwa rangi tofauti wa manjano, pinki, bluu na nyeupe.

Nafasi ya ndani ina meza na viti vilivyopangwa kwa umbali ikionyesha mazingira yanayoweza kutumika kwa ajili ya mikutano au mikusanyiko. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na kuna ukuta mwekundu upande wa kushoto wa picha.

Watu watatu wamevalia jezi za kijani. Wanaonekana waking'ang'ania mpira huku wameshikilia na mikongojo. Nyuma yao kuna mtu mmoja ambaye amevalia koti ya manjano na ameshikilia begi. Uwanja ni wa kijani.

Katika ukurasa wa themanini na sita wa kitabu cha mwanafunzi, tunamwona mtoto mmoja akitengeneza kitanda chake. Katika ukurasa wa themanini na saba tunaiona familia ambayo ina furaha ikisherehekea chakula chao.

Kwenye ukurasa wa kwanza kwa kitabu cha mwanafunzi, kuna maandish ya junior english two .Juu yake kuna nembo ya haidy richards. Chini ya kitabu hicho kuna maua ambayo yamechorwa vizuri na yanametameta.

Chati kubwa nyeusi imechorwa maandishi ya, play, learn, grow, together . Huku chati nyingine, kubwa imeandikwa: left, right . Na inaonyesha watoto jinsi ya kuandika kutumia mikono yote mbili.

Meza kubwa nyeupe imejazwa mashini ya tarakilishi. Tarakilishi hizo zimeweza kuzimwa na nyayo zao zimetapakaa mezani. Kando ya meza kuna viti vyeupe vya plastiki ambavyo vimepangwa.

Mafaili ya rangi tofauti. Bluu, kijani na nyeusi. Yamepangwa wima kwenye rafu yakiwa karibu na kifaaa cheupe chenye umbo la silinda. Ukuta wa nyuma unaonyesha sehemu ya swichi au soketi ikionyesha mandhari ya ofisi ama maeneo ya kutunza nyaraka.

Chumba chenye sakafu ya vigae na mlango wa mbao. Ndani yake kuna kiti cheupe cha plastiki na meza iliyo jaa kompyuta, karatasi na nyaya. Kabla ya meza kuna kabati kubwa jeupe lenye paneli nyeusi la magurudumu linalo tumika kuhifadhi vifaa.

Kundi la watu wanne wako ndani na karibu na boti ndogo kwenye maji, wakizungukwa na miti ya migogo. Mtu mmoja ameketi ndani ya boti akiwa amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya na inaonekana ana ulemavu wa viungo kwani kuna kiti cha magurudumu ndani ya boti.

Raka yenye sehemu nyingi ndogo za kuhifadhia vitu inaonekana. Baadhi ya sehemu hizi zina vitu vilivyowekwa ndani kama vile; folder , madaftari, au labda kompyuta ndogo ndogo. Sehemu chache zimewekwa namba . Inaonekana kama mfumo wa kuhifadhi au kupanga vitu, labda katika ofisi au maktaba.

Viboksi vyenye maandiko ya rangi mbalimbali vimeekwa ukutani vikiwasilisha maadili na kanuni za shule kama vile; ushirikiano, kuheshimiana, kufuata maagizo na kutokata tamaa. Ujumbe unasitiza moyo wa familia na kujenga tabia njema kwa wanafunzi.

Kurasa mbili za kitabu cha watoto wa shule kimefunguliwa mezani. Ukurasa wa juu unaonyesha picha ya watoto wamelala na maandishi yake chini. Ukurasa wa chini una maduara wenye vitu mbalimbali vinayohusiana na usafi kama sabuni na kichana huku ukiwa na viputo vya sabuni.

Bango lenye rangi nyekundu linaonyesha emoji yenye tabasamu upande wa kushoto pamoja na mchoro uliona sehemu mbalimbali zenye maandishi na vielezo. Huenda vinahusu elimu au wanyama. Mpangilio unaonekana kuvutia macho na kufaa kwa mazingira ya shule.

Wachezaji wawili wanashiriki katika mchezo wa mpira wa walemavu. Wanatumia mikongojo kuwasaidia kutembea. Mmoja amevalia jezi la kinjano na mwingine amevalia jezi nyekundu.

Ubao umeandikwa tarehe na unaorodhesha herufi ndogo na kubwa za alfabeti kwa mpangilio. Rula imesimamishwa wima pembeni mwa maandishi ikiashiria matumizi ya kufundisha au kuchukua vipimo. Mandhari inaonekana kua ya darasani au mafunzo ya awali.

Mtu aliyevaa glovu za blue anashikilia mfuko kwa ajili ya mazoezi huku mwingine aliye kwenye kiti cha magurudumu akipiga mfuko huo akiwa na glovu za kijani. Wote wapo ndani ya chumba chenye ukuta wa blue na dirisha lenye vioo vingi.

Wanariadha wawili, Samuel Mushai na kiongozi wake Jean Kipchumba wanakimbia kwenye uwanja wa riadha. Samuel Mushai mwanariadha wa Kenya aliyezaliwa disemba anashiriki katika Para-athletics hususan katika tukio la mita elfu tano na ana ulemavu wa macho.

Mlango mwekundu wenye dirisha ndogo juu unaonekana kwenye ukuta wa mawe na mmes mdogo umekua karibu na chini. Juu ya mlango kuna bango jeupe yenye maandishi yasiyo wazi. Upande wa kulia kuna kitasa cha mlango inaonekana kuwa sehemu ya jengo au programu ya kurekodia maelezo. Mduara wa rekodi uko chini ya picha.

Jumba kubwa la mlango wa samawati umechorwa picha ya wanyama aina nyingi. Jumba hilo limechorwa wanyama ili iweze kusaidia wanafunzi katika kuelewa wanayofunzwa. Kando ya jumba hilo kuna maua ambayo yamechongwa.

Watu wawili wameweza kusimama pamoja. Wakwanza amevalia shati nyekundu imeandikwa jina Kenya. Wapili amevalia shati ya samawati ambayo imeandikwa Kenya. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ambao wamekuja kushuhudia mchezo wa athlitiki.

Watu wawili ambao wamevaa nguo nyekundu na nyeusi ambazo zimeandikwa Kenya wamesimama pamoja na kushikilia bendera ya Kenya. Chini kuna jina Nancy Chelangat Koech na maelezo ya kwamba msichana aliyesimama kando hana uwezo wa kuona.

Watu wawili wanaonekana wakikimbia pamoja. Mmoja amevalia nguo ya manjano ambayo imeandikwa Nissan na mwingine amevalia nguo nyekundu ambayo imeandikwa Nissan chini yake imeandikwa Koech. Mwanamke huyu ambaye anakimbia mbio ameshikiliwa mkono na mwenzake maanake hana uwezo wa kuona.

Wanawake wawili wanakimbia uwanjani. Mmoja amevalia shati ya samawati na mwingine amevalia shati ya kijivu. Kando yao kuna wanawake wengine ambao wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya nyeupe.

Katika wa mia moja sabini wa kitabu cha mwanafunzi, wamechora picha ya mzee ambaye ana kofia nyeupe, koti jeusi na kanzu nyeupe. Chini yake kuna mwanafunzi ambaye amevalia shati ya manjano na kaptura nyekundu.

Katika ukurasa wa juu wa kitabu cha mwanafunzi. Kuna maandishi ambayo yameandikwa healthy safety and manners . Chini yake kuna mtoto ambaye anaonekana akiosha meno yake. Kando yake kuna mtoto ambaye anaongea kwa simu ya rununu.

Katika ukurasa wa sabini na tisa wa kitabu cha mwanafunzi . Juu kuna lori nyeupe ambayo inabeba mchanga , katikati kuna garimoshi nyeusi ambayo inabeba abiria ,chini kuna baiskeli ambayo inaendeshwa na mzee mmoja.

Ubao mweupe mkubwa umening'inia ukutani, ukiwa na maandishi yaliyopakwa kidogo, kuwashiria umetumiwa. Pembeni yake, chini kabisa, kuna pipa dogo jekundu na mlango wa mbao unaonekana upande wa kushoto. Chini ya ubao huo kuna vipande vichache vya mbao vilivyopangwa.